Shule inayoonekana kuwa ni shule ya serikali au ya kutoa mafunzo ya polisi. Shule hili liko karibu na uwanja lenye maua yaliyopangana vizuri. Uwanja huu pia unaonekana kuwa kupandwa nyasi kwa njia ya utaratibu.

Bango lenye mchoro wa saa umebandikwa ukutani. Mazingira hii inaonekana kuwa ya darasa, wanafunzi hawa hutumia picha hii kujifunza matumizi na kuangalia saa.

Mwanafunzi mlemavu anaonekana kuwa na vitabu, yuko kwenye mazingira yanayoonekana kuwa ni chuo, mwanafunzi huyu yuko kwa wheelchair , anaonekana amevalia suruali ya buluu na pia shati nyeupe.

Mwanadada mshindaji akiwa majini, tukio linaloonyesha kuwa ameibuka mshindi katika mashindano ya kupiga mbizi kule New York.

Mwanasiasa Mike Sonko, akionekana kuwa na walemavu wenye dondi, wakiwa waonekana wenye furaha kwenye mazoezi ama ushindi waliopokea katika mashindano ya hafla fulani.

Ubao wa darasa ulioandikwa tarehe na swali la somo limeandikwa. Ubao kuna vielezo vya miezi ya mwaka ikiwemo April na May . Swali linahusu kisa cha kimaandiko kinachopatikana katika bibilia ambapo kijana Samweli alijibu wito wa mungu.

Mazingira inayoonekana kuwa darasa. Kuna ma locker mawili pamoja na viti, kuashiria kuwa ni maeneo ya usomaji ya wanafunzi wa chuo ama wanafunzi sekondari.

Wanariadha wenye spoti ya kuendesha baiskeli wawili wakionekana kwenye mashindano ya kuendesha baiskeli. Wanariadha hawa wamevalia nguo za Kenya kuonyesha ni wanariadha kutoka nchini Kenya.

Uwanja, waonekana uwanja wa shule ukiwa na tenki nyeusi ya maji. Pia kuna mlingoti wa bendera mweupe uliyosimamishwa kando ya maua yaliyochongwa kwa utaratibu.

Ujumbe kuhusu umuhimu wa misitu na kuhifadhi wake. Kichwa cha habari kinasema misitu yetu, maisha yetu ya baadae. Misitu ya asili ambayo imekua yenyewe kwa muda mrefu bila kupandwa. Misitu hutumika kama vyanzo vya maji.

Wanariadha wanne kutoka nchini Kenya, waonekana kufurahia wakiwa na tabasamu machoni. Wawili wao kuonekana kuwa wachovu kutokana na riadha hizo za walemavu. Mmoja wao akiwa anaitwa.

Bango hili limeandikwa mchezaji Koech ambaye anaonekana kuwa mshindi akiwa na mwanariadha mwenzake kule Paris. Yule mwanariadha Koech anaonekana kuwa na shida ya kuona.

Wanariadha wanne wakiwa kwenye zoezi kujiandaa kwa ajili ya mashindano ya kule Yuropa, ikiwemo wanadada wawili na wanaume wawili. Wamevalia nguo iliyoandikwa Kenya.

Mwanaume aonekana akihutubia hafla fulani. Mwanaume huyu amevalia koti la aina ya buluu akiwa amebeba kipaza sauti, yuko pia karibu na meza ndefu.

Mpira wa miguu kwa wachezaji waliolemaa. Wachezaji hawa waonekana kwenye mashindano, mmoja akivalia sare yenye short nyeupe, mwingine akiwa amevalia sare nyingine tofauti, kando kuna refa akiwa amebeba bag .

Matokeo wa mtihani wa hesabu ikiwemo maandishi na mchoro wa mamba pamoja na konokono. Matokeo hii yaonyesha matokeo bora ya hesabu hii.

Kurasa mbili za kitabu zinazohusu usafi wa mwili wa na mazingira. Kuna watoto wanne wakifanya shughuli mbalimbali za usafi, kuna sehemu ya ufahamu wa kusoma ambayo ina maswali kuhusu usafi.

Dawati lenye kompyuta na vifaa vingine vilivyo vya kielektroniki. Kuna kompyuta, kuna mabango yaliyo andikwa kuwa matumizi ya kompyuta hii. Ni kwa ajili ya wanafunzi pekee yake.

Mashindano ya wanadada walemavu, akiongoza mwanadada mlemavu aliyevalia sare nyekundu, na kuinua bendera ya Kenya kuonyesha ushindi wao.

Kitabu kilichofunguliwa kwenye ukurasa moja. Kitabu hiki kina mapicha kikionyesha familia ikiwemo baba, mama na watoto wakipokea chakula cha jioni.

Maeneo hii inaonekana kuwa ni chumba cha kulia au hoteli kwa wageni. Kuna viti vya plastiki vilivyopangwa kwa utaratibu kuonyesha maandalizi kwa ajili ya kuwapokea wageni.

Mchezaji wa mpira wa miguu mwenye ulemavu wa viungo amesimama uwanjani. Mwanamke huyu amevalia jezi ya timu la Kenya. Pia kuna mpira wa mguu ambao uko mbele yake. Anaonekana ana furaha.

Mchezaji mwanariadha wa Kenya. Mwanadada huyu aonekana kuvalia nguo ya kwashiria kuwa ni mwana Kenya. Ikiwemo kofia nyeusi, anaonekana amelemaa kwenye miguu, lakini ametuzwa bango kumanisha anapita kwenda Paris kwa mashindano.

Ukurasa wa kitabu cha shule labda cha masomo ya jamii au mazingira, kuna orodha ya mahitaji makuu ya familia ambayo pia yameorodheshwa. Chini ya orodha hio kuna picha sita zinaonekana, kila moja na mahitaji.

Kijana yupo kwenye mashua amevalia nguo iliyoandikwa Kenya. Kijana huyu pia amevalia kofia ili kuzuia jua. Anaonekana kuwa ana tatizo la ulemavu na pia anatumia wheelchair ili kuendeleza kutembea.

Bango lenye ujumbe kuhusu umuhimu wa maji na njia za kuhifadhi maji. Bango hii iko kwenye ubao. Sehemu hii inaonyesha matumizi ya maji. Matumizi ya kwanza ya juu ni domestic use . Pia inaonyesha njia za kukuza maji

Gari la kuhifadhi kompyuta, nyuma ya gari hilo kuna meza, yenye kompyuta na mezani, chumbani kinaonekana kuwa ni cha kawaida, chenye sakafu ya vigae. Gari hili mara nyingi hutumika kuweka kompyuta hizi kwa usalama.

Waziri wa elimu, doctor Machogu akionekana akihutubia wananchi kwenye hafla iliyofanyika katika shule ya walemavu nchini Kenya.

Maabara ya kompyuta. Juu ya dawati nyeupe ndefu, kuna vitabu yaonekana kuwa masomo yaendelea kwenye maabara. Hii inaweza ikawa chuo ya sekondari ama shule ya chekechea.

Kitabu hili liliandikwa kwa ujerumani. Juu ya kitabu kuna mchoro wa wanafunzi watatu wakiwa wanacheza mchezo wa kuruka kamba. Kuna yule ambaye amevalia nguo ya bluu mwenzake akiwa anaruka kamba katikati.

Kabati jeupe likiwa na vitabu na ma file mle ndani. Mazingira hii yaonekana kuwa dukani ama ofisini.

Mwanariadha wa uendeshaji wa baiskeli, akionekana akiendesha baiskeli, akiwa amevalia sare kamili ikiwemo helmet . Pia anaonekana kuwa ni mwanariadha aliyelemaa, kwa kukosa kiungo moja kwa mguu.

Jengo la ghorofa labda mabweni ya shule au hosteli katika mazingira safi. Mbele ya jengo hili kuna mimea wa miti uliopandwa vizuri. Mti yenye maua ya rangi unatoa muonekano mzuri kwenye jengo hilo. Mazingira yanaonekana kuwa ya utulivu ama usafi.

Nguzo ndefu au mlingoti wa bendera uliosimama wima labda ya bango. Nguzo hii inaonekana kuwa ya chuma au nyezo nyingine imara, ina rangi nyeupe. Anga ni bluu na lina mawingu mengi meupe yanayopita. Hali hii inaonyesha kuwa mchana au labda hali ya hewa ni mzuri.

Maandishi yaliyoko kwenye ubao mweupe, mazingira haya yaonekana kuwa darasa. Kando kuna ndoo pamoja na sakafu ambayo inaonyesha kuwa kuna usafi unaoendelezwa.

Bango iliyo na maandishi ya kuonyesha kuwa masomo na ukuaji. Bango hili pia kuna maandishi, mikono na wanafunzi kati ya upande wa mkono wa kushoto na kulia.

Bango iliyowekwa kwenye ukuta wa shule, kutolea maelezo kwa wanafunzi, kuonyesha sheria katika shule hii. Moja wao ikiwemo, kuheshimu mamlaka ya shule na pia kufanya kazi kwa pamoja.

Mwanadada mmoja wa kenya, aonekana akiwa kwenye sarua. Amevalia kofia nyeusi na shati iliyochorwa kenya, kuonekana kuwa ni mwana kenya ambaye anajiandaa kwa ajili ya mashindano.

Kitabu cha ukurasa cha kiswahili kwa darasa la Msingi na ina hususa rufi matumizi ya hiki na hivi, inatumika kufundisha matumizi ya viwakilishi, kwa watoto wa darasa la chini.

Ukumbi wa mbele wa jengo ambalo una veranda lenye zingiti vya chuma vilivvopakwa rangi nyeusi. Sakafu inaonekana ya vigae au saruji iliyolainishwa vizuri. Jengo hilo lina usafi wa hali ya juu.

Kompyuta kadhaa mezani zikiwa zimepangwa kwa mstari kwenye dawati refu katika mazingira yanayoonekana kuwa maabara ya kompyuta. Kompyuta takriban kompyuta nne, chumba kilicho na dawati refu jeupe na viti vya plastiki. Ukuta una ubao wa mbao na baadhi ya vitabu vya makbrasha yamepangwa pembeni.

Kutokana na taarifa hii yaonekana kuwa Wesley Kimeli Sang ni mwanariadha mashuhuri anayeshiriki mashindano ya watu wenye ulemavu akiwakilisha Kenya katika mbio za kati, hasa katika mbio za mita elfu moja mia tano nchini Tanzania mwaka jana.

Ubao nyeupe iliyoandikwa majina ya wanafunzi watakaoshindana mnamo tarehe kumi mwezi huu katika mashindano ujao.

Jengo la ghorofa lenye paa nyekundu lililozingirwa na uwanja wenye nyasi tulivu. Jua na anga imetulia, pia kuna mti ambao umeanguka kando ya jengo hili kwenye uwanja.

Brashi ya ubao kawaida hutumika kusafisha maandishi ya chaki au marker kwenye ubao ya mafundisho hasa katika madarasa, vyuo na pia vyumba vya makutano.

Hii ni maabara ya kompyuta, inayotumiwa na wanafunzi na walimu kwa ajili ya kujifunza, kufanya utafiti, kuandika ripoti, kufanya mazoezi ya mtihani na kuongeza ujuzi kwa ajili ya teknolojia kwa wanafunzi.

Mtu mwenye ulemavu wa miguu akiwa kwenye kiti cha magurudumu akishughulika na mazoezi ya ndondi. Anaonekana kupiga sanduku la ndondi huku akisaidiwa na mtu mwingine anayeshika begi hilo kwa ajili ya kumwezesha kufanya mazoezi na ufanisi.

Wachezaji kutoka nchini Kenya wa mchezo wa mashua. Mmoja wao yuko ndani ya mashua. Aliyevalia nguo iliyoandikwa Kenya anaonekana kuwa na ulemavu wa miguu. Kando yake kuna ile wheelchair ya magurudumu.

Kundi kuu la wanariadha wasio jiweza. Wakenya waonekana kuinua cheki ya shilingi elfu milioni moja kwa kazi nzuri walio fanya na kutuzwa na serikali hii ya Kenya.

Kimani ambaye ni mwanariadha mlemavu kutoka nchini Kenya, anaonekana akishirikiana na mwongozaji wake katika mashindano ya riadha kwa watu wenye ulemavu wa kuona nchini Paris.

Ukuta wa mbele wa jengo au ofisi ya shirika la Kenya, society of the deaf. Katika kituo chao, kiitwayo Dechi earring center. mtaani mjini Kenya, siku hii ni siku maarufu ya kituo hiki kufunguliwa rasmi kwa ajili ya matumizi ya wagonjwa.

Kimani ambaye ni mkenya aibuka mshindi kwenye mbio za mita mia moja akifuatwa karibu na mwenzake ambaye ni Santos kutoka nchini Brazil.

Shule ya chekechea yaonekana kuwa umefungwa kwa ajili hakuna mwanafunzi hata mmoja ambaye anaonekana nje. Shule hili inaonekana kuwa na watoto wa umri ya chini mpaka watoto wa umri ya kati.

Jengo linaloonekana kuwa shule au chuo. Lina ngazi ya ghorofa katika jengo la taasisi, Ngazi zimejengwa kwa saruji na zimewekwa mabari ya usalama Upande wa kushoto kuna koridori yenye sakafu ya terrazzo na kulia kuna uwanja wa kijani uliopambwa vizuri.

Ubao wa darasani ulioandikwa kwa Kiswahili, kichwa çha juu ikiwa Ijuma Februari ishirini na tano ikionyesha tarehe husika swali kuu ambalo liko pale juu ni kuwa, herufi ndogo hutumika wapi? Somo hili linaonekana kuendelea katika darasa.

Mahabara ya kompyuta cha wanafunzi ambao wanajifunza kosi ya kompyuta kuna kompyuta kadhaa zenye sikwi, kibodi, zilizopangwa juu ya meza ndefu, viti vya plastiki pia vimewekwa mbele ya kila sehemu ya kazi vikionyesha kwamba eneo hili linatumika kufunza na kujifunzia.

Bodi nyeupe yenye mabango na kwa mazoezi ya kuandika, herufi k-k maandishi ya alfabeti juu ya white board , mabango ya elimu kiti cha plastiki kinachoonekana upande wa kushoto. Mazingira hii ya kujifunza kwa wanafunzi wa chekechea ama wa darasa ya kwanza.

Mlango kuu wa mahabara ya shule au taasisi ya elimu ikiwa na lebo ya kuonyesha masomo ya kemia pamoja biolojia. Mlango huu umetengenezwa kwa mbao na pia mlango huu hutumika mara nyingi kuwaelekeza wasomaji mle.

Mwanadada anafanya mazoezi ya mashindano ya walemavu ambayo itaendela mjini Spain tarehe tano mwaka huu.